Huyu ni mkulima wa ng'ombe mkulima huyu anaonekana akiwa amevalia kabuti yake ya kazi pia kwenye mdomo wake anaonekana akiwa amevalia barakoa ili asiweze kupatwa na dawa. Kwenye mgongo wake anaonekana akiwa amebeba mtungi mtungi hii ina dawa dawa hizi anatumia kunyunyizia ng'ombe wake ili iweze kutoa vidudu kwenye ngozi yake.

Hapa ni pahali ambapo maziwa yanaletwa. Kunao mashine tofauti tofauti ambazo hutumiwa kwa maziwa. Hapa kuna watu wawili ambao wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za kujikinga, tena wanaonekana wakibeba mtungi wa maziwa na kumwagia maziwa mahali ambapo panafaa.

Hapa kunao mimea wa mahindi. Pia unaonekana kuwa mahindi hii imeweza kuadhiriwa na vidudu. Pia kunao mkono wa mtu ambao umeshikilia mahindi hii, na kunatokea mnyama hapa ndani.

Hapa kuna ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimepangwa chini, pia ndiz hizi zinaonekana kuwa hazijaiva, kunao mkononwa mtu ambaye imeshikilia ndizi ambayo imegandaliwa, ndizi hizi zinaonekana kuwa ni za kupikwa, inagandaliwa ili iweze kuwekwa kwenye moto.

Hili ni shamba la ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimepandwa kwa wingi, tena imepandwa chini ya hema ya kupandia mimea, pia ndizi hizi zinaonekana kuwa hasijakoma na hazijatoshea kuzaa matunda pia yanaoneka yanachungwa vizuri na mkulima mwenyeji.

Hapa kuna ng'ombe ambao wamelala chini. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wameshiba sana. Tena ng'ombe hawa ni wa maziwa. Labda wameshiba na tena wamekuja kupumzika. Ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa na kengele kwenye shingo zao. Pia ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ni wenye rangi inayofanana.

Huu ni mti wa ndizi. Ndizi hii inaonekana kuwa imezaa matunda. Pia inaonekana kuwa ndizi hizi zimechungwa vizuri kwa sababu ina rangi ya kijani sana. Mkulima ambaye anafanya kazi hii inaonekana anadhamini kazi yake sana. Pia anifanya kwa bidii ili aweze kuwa na matunda mazuri hapo mbeleni.

Hapa ni shambani. Kunao mimea tofauti kama ndizi pia kunao mahindi. Huu ni ukulima mzuri kwa sababu kila chakula iko humu kwenye shamba.

Hapa kunao ng'ombe wa maziwa , ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa wamepangwa kila kwa pahali ambapo wanaweza kulishwa na pahali ambapo panaweza kukamwa ,kunao watu ambao wanaonekana wakifanya kazi hapa, ng'ombe hao wanatumia mashini kukamuliwa , mashini hizi zinawekwa kwenye matiti yao na pia kuna mitungi ya kuwekwa maziwa.

Hili ni shamba la ndizi hizi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa laini, pia ndizi hizi inaonekana kuwa kunao smbazo zimezaa matunda, matunda haya yanaoneka kuwa tamejitokeza zikiwa na mkogunga kwabwa kubwa, pia mkulima as nafanya kazi anaonekana akijunga shamba yake.

Hapa kuna mkulima mmoja ambaye anaonekana kufanya ukulima wa ng'ombe. Hapa kwenye mgongo wake, amebeba mtungi wa dawa. Anaonekana kunyunyizia ng'ombe wake dawa ili kupunguza vidudu kwenye ngozi ya wanyama hawa na kuwafanya kuwa na afya nzuri kila wakati na kupata maziwa mengi.

Hapa kunao miti ya ndizi ya ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeweza, kuzaa matunda pia zimeweza kuvalishwa karatasi ili iweze kuiva huku shambani.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa anaonekana akikula huku mashini ya kukamulia inakama maziwa pia hapa kuna mtungi ambayo maziwa inaingizwa hapa na mashini hiii.

Hapa kunao ndama. Ndama hawa waonekana kuwa wenye rangi inayofanana. Mahali ambapo wanalala ni pa safi. Pia wanaonekana kuwa na majina kwenye masikio yao.

Hapa kunao ndizi, ndizi hii inaonekana kuwa imezaa matunda pia ndizi hii inaonekana kuwa mkunga wake ni mrefu sana, ina maana kuwa mkulima mwenyeji anachunga mimea yake.

Hapa ni shamba la ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimepandwa hivi majuzi, bado ni midogo midogo .Pia zimeweza zikatolewa magugu, hapa chini kunaonekana mapaipu ambayo inatumiwa kunyunyizia maji ndizi hizi, ili wakati wa ukame pia ziweze zikanawiri.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa kunao ambazo zimeweza kuzaa matunda na kuna zingine hazijakomaa bado. Ndizi hizi pia zina mikunga ya ndizi kubwa kubwa. Ina maana kuwa mwenyeji anachunga mimea yake.

Hapa ni chumbani mwa mtu ,mwenye jumba hii anaonekana kuwa ni mkulima ambaye anafanya ukulima wa ndizi , ndizi ziko kwenye shamba kubwa sana , mkulima huyu anaonekana kufanya kazi hii kwa utaratibu mzuri ili aweze kupata mazao mazuri na kujipatia fedha.

Hizi ni mikunga ya ndizi tatu. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva vizuri. Tena zimekomaa vizuri. Zinaonekana kuwa hayajaiva. Kuna tatu ambazo zimewekeshwa juu kwa ndizi yenye iko katikati inaonekana kuwa zimeiva. Ndizi hizi pia zinaweza zikauzwa na zimletee mkulima pesa za kumsaidia.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa kuna zenye hazijaiva, pia ndizi hii kunao ambayo imegandaliwa. Ndizi hizi pia zinaonekana kuwa ni za kuchemsha. Zinagandaliwa na kukatwa katwa ili iweze kuchemshwa. Hutumiwa sana sana kulisha watoto wadogo.

Hapa ni ukulima wa ng'ombe, ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa na rangi inayofanana. Huku kando kunao ndama za ng'ombe hao. Hapa kunao mama ambaye anaonekana ananyunyizia ng'ombe hawa dawa. Pia ng'ombe hawa wameonekana wakiwa wakona pahali pa kula, tena pahali pa kulala. Huyu mama anafanya kazi ili aweze kujipatia kipato cha siku.

hapa kunao vitu ambavyo vimeweza kumwagiwa kwenye karai, tena kunao mikono ambayo inaonekana ikitoa vitu hivi kwa kutumia vijiko ambavyo vimeundwa kwa kutumia miti.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa , ng'ombe huyu anaonekana akiwa na maziwa mengi , kuna mama ambaye anaonekana akiwa amefunga ng'ombe huyu miguu ili aweze kutembea na kuruhusu amkame ng'ombe huyu, anaonekana akiwa na chombo cha kukamulia maziwa ,anaonekana akiwa ameketi ili aweze kukama ng'ombe huyu.

Hapa kuna nyasi ambazo zimeweza kuwekwa juu ya gunia ili iweze kukauka nyasi hizi hutumiwa kwa kulisha mifugo pia zinaweza kuuzwa na kupata pesa.

Hizi ni ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva vizuri pia zinaonekana kuwa zimeiva hadi zinapasuka kwenye maganda yake hii ni mzuri Kwa Kula.

Hawa ni ng'ombe, ng'ombe hawa wanonekana ni wa maziwa, pia ng'ombe hawa wanatumiwa kifaa cha kukama ili waweza kukamuliwa. Miguu yao inaonekana kuwa imefungwa na kamba ili wasiweze kutembea wakati wanakamuliwa. Hapa mahali ambapo wanaishi inaonekana kuwa ni pasafi sana kwa kweli unafaa kuwa na usafi mahali unakama maziwa yako.

Hapa kuna ng'ombe ambao wanaonekana wakikula nyasi hapa. Kunaye mtu ambaye anaonekana akiwakusanyia vyakula ambavyo wanakula. Ng'ombe hawa wako na majina yao kwenye maskio.

Hapa ni shamba la mahindi, mahindi haya yanaonekana kuwa yameiva kunaye mzee ambaye anaonekana akichuna mahindi yake ako na furaha kwa sababu mahindi yake yameiva vizuri.

Hii ni shamba ya ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekuwa kubwa sana pia ndizi hizi zimepaliliwa vizuri hakuna magugu yeyote hapa. Pia ndizi hizi hazijazaa matunda bado hazijakomaa ili kuzaa matunda hii ni biashara mzuri kwa wakulima kwa sababu ina fedha mingi na haihitaji kuchungwa sana.

Hapa kuna ng'ombe wa maziwa. Ngo'mbe huyu anaonekana akiwa amefungiwa mahali ambapo anakamuliwa. Hapa mahali ambapo anakamuliwa ni pasafi sana pia kuna mtu ambaye anaonekana akikama ng'ombe huyu. Amechutama ili aweze kufikia matiti ya ng'ombe. Hapa chini kuna mtungi ambaye anatumia kukamulia maziwa.

Hili ni shamba la ndizi, shamba hili ni kubwa sana, ndizi hizi zinaonekana kuwa bado ni ndogondogo hayajakuwa ina maana kuwa bado yalikuwa yanapandwa. Ndizi hizi zinaonekana kuwa iko kwenye mahali pazuri hayana magugu hata kidogo, ndizi hizi zina faida kubwa kwa sababu inaweza kutumiwa kama chakula na kulishia mifugo pia.

Hii ni ofisi ya mkulima na hapa kuna mtu ambaye anaonekana akiwaelezea watu ambao wamesimama kando yake maelezo ya ukulima. Hapa kwenye meza anaonekana akiwa na mitungi ambazo amezipanga hapo. Watu hao wanaonekana wakimsikiliza mtu huyu kwa umakini ili waweze kuchunga mazao yao kama ipasavyo.

Hapa kuna mkulima wa ndizi ,anaonekana akiangalia ndizi zake ,hapa amebeba karatasi ambaye anatumia kufunika ndizi yake ili iweze kuiva kwenye shamba.

Hapa kunao ndizi . Pia ndizi hizi zinaonekana kuwa hazijaiva. Kuna moja ambayo imegandaliwa hii ina maana kuwa ndizi hizi ni za kuchemshwa. Pia upewa kwa watoto wadogo sana sana.

Hapa ni shambani, shamba humu inaonekana kuwa ni shamba la ndizi pia hapa katika kwenye ndizi kuna mazao ambazo simepangwa huku, Kuna mama ambaye anonekana anaangalia mimea yake kwenye shamba lake pia anaonekana kuwa na furaha Kwa sababu ya mimea yake.

Hizi ni shamba za ndizi ndizi hizi zinaonekana zingine zimekomaa ilhali zingine bado zimepandwa hivi maajuzi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa kuna zenye zimebeba matunda mkulima mwenye anasimamia ndizi hizi anaenekana kufanya kazi yake kwa bidii tena anafanya kwa moyo wake wote, ili aweze kupata mafanikio hapo baadaye.

Hii ni ndizi. Ndizi hii inaonekana kua imezaa matunda. Ndizi hii ina rangi ya kijani sanaa, ambayo inaonekana kua mkulima mwenyeji anachunga afya ya mimea yake ili keshowe aweze kupata aweze kuuza na kupata pesa za kujikimu kwenye maisha yake, tena kununua mahitaji ambazo anazihitaji.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa ng'ombe huyu anaonekana kuwa anatatizo kwenye matiti yake. Hapa kuna daktari ambaye anatumia mashine ili kujua tatizo ambalo ng'ombe huyu analo tena anaweza kufanya kila kitu aliwezalo ili kutibu ng'ombe huyu.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa anakula ndizi. Ndizi hii inaonekana kuwa imeiva vizuri. Tena ndizi hii inaonekana kuwa ina matunda mazuri. Huyu anaonekana kuwa ni mkulima ambaye anajua kufanya kazi yake ya shambani ili kupata mazao mazuri.

Hapa ni shambani, shambani humu kunaonekana kuwa kuna miti mingi. Tena hizi ni ndizi ambazo zimepandwa huku. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zingine zimekomaa na zingine bado hazijakomaa. Huu ni ukulima mzuri kwa sababu ina faida nyingi kwa mkulima baada ya kuuza mazao yake na kupata pesa.

Hapa kuna mkulima wa ng'ombe , ng'ombe wanaonekana kuwa wamewekwa chini ya chumba ambayo wamejengewa. Hapa nje kunaonekana miti ambayo bado ni kubwa kubwa na ina rangi ya kijani hapa chini hapaonekani hata nyasi hata moja ,huu unaonyesha kuwa hapa ni sehemu ambapo kuna ukame mwingi.